Kiasi kikubwa cha pesa za Kenya kimewekwa mezani. Kuna noti za elfu moja, mia tano na mia mbili zilizotangazwa na zingine zikipangwa kwa utaratibu. Pesa hizi zinaonekana kutumika kwa malipo au shughuli za kibiashara.

Mwanamke anatabasamu kwenye tangazo la bima licha ya kuwa amejeruhiwa na kuvaa kitambaa maalum. Lengo la tangazo ni kuhamasisha mazingira ya mtu kujikinga na ajali kwa kununua bima ajali kutoka kampuni ya madison .

Gari limesimama barabarani milango yake imefunguliwa ukuta za nyuma zikiwaka likiashiria lipo kazini. Nyuma ya gari kuna jengo la kijani lililoangazwa vizuri likionyesha mandhari tulivu ya jiji wakati wa usiku.